Mwaka wa elfu mbili kumi na saba, wakati Raila na Uhuru walikuwa wanataka, walikuwa wanapishana na kiti ya uraisi. Raila, hao ni washabiki wa Raila ama walikuwa wanafanyia kampeni Raila Odinga.

Hawa ni watu wanapenda kufuatilia na kuunga mkono mchezo wa kandanda wa mpira wa mguuu. Wakiwa na mapenzi wa dhati kwa timu flani au mchezaji wa kitaifa.

Ni watu wanaoshirika katika mbio ama sehemu za mazoezi, mashindano au burudani, wanaezakuwa wachezaji wa kitaalumu au wa kawaida, mbio huweza kufanywa kwa umbali tofauti kama vile sprinters, middle-distance runners, long-distance runners and .

Hawa ni washabiki wenye hisia kali na upendo mkubwa kwa mchezo mziki siasa au burudani katika soka huwa wanaunga mkono vilabu vya nyumbani kama vile Gor mahia, FC Leopard, Bandari FC na ya taifa Harambee stars wakati wa mashindano makubwa kama AFCON Ulimpiki au Worl Cup.

Hii ni mchezo wa timu ambao unachezwa kati ya timu mbili zenye watu sita kila upande. Lengo kuu la mchezo huu ni kupiga mpira kwa mikono, au mikono miwili ili uvuke juu wavu na kuingia katika eneo la upinzani.

Chama cha siasa nchini Kenya kilichoanzishwa mwaka elfu mbili kumi na sita baada ya vyama kadhaa kuungana ikiwemo TNA ya Uhuru Kenyatta na URP ya William Ruto.

Hapa ni mchakato rasmi wa kuapisha mtu anayechukua wadhifa wa serikali au nyafasi nyengine ya umma kwa kula kiapo cha kifo, uaminifu na kutekeleza majukumu yake kwa wajibu ya sheria.

Hawa ni washabiki wa timu ya ndanda au mpira wa miguu ambayo wanasherekea baada ya timu yao kushinda mechi.

Hwa ni watu wanaofanya kazi kwenye mfumo wa sheri aili kuhakikisha haki infanyika kwa mujibu za sheria ya nchi Kenya .Wanafanya kazi kwa mahakama na wanahusika na kesi , hukumu na usimamizi wa haki.

Hawa ni wafuasi waaminifu na wenye shauki kubwa kwa klabu ya soka ya Gor Mahia FC , moja wapo ya vilabu maarufu na vya kihistoria nchini Kenya. Washabiki hawa wanajulikana kwa mapenzi yao makubwa, uaminifu wa muda mrefu na msaidizi mkubwa kwa timu yao katika mechi zote iwe ni nyumbani au ugenini.

Hii ni chama cha kisiasa nchini Kenya kimekuwa miongozi mwa vyama maarufu na vyenye ushawishi mkubwa kwenye siasa za Kenya hasa tangu kipindi cha uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na saba.

hapa ni ofisi ya serikali ya Kenya inaotoa huduma mbalimbali kwa wananchi mahali pamoja kwa njia ya haraka, rahisi na kipindi cha digital na lengo lake ni kupunguza usumbufu wa kutembelea ofisi nyingi tofauti kutafuta huduma za serikali.

Hii ni hati rasmi inayotolewa na idara ya upelelezi ya makosa ya jinai nchini Kenya. Cheti hiki kinaonyeha kama mtu ana rekodi ya uhalifu au la.

Huyu ni kundi la shabiki anaomshabikia timu ya soka ya Bandari Fc kutoka Mombasa. Waf, wafuasi hawa wameweka msukumo mkubwa kwa timu yao hii katika ligi kuu ya Kenya kwa miaka ya hivi karibuni.

Hapa ni mchezo wa kandanda au soka unaochezwa na wanawake sawa na ule wa wanaume kwa kanuni na sheria. Mchezo huu unaendela kukua duniani kote kukiwa na mashindano ya kimataifa kama Fifa Women's World Cup .

Hawa wachezaji wa timu ya mchezo basketboli ambao wamekaa kwenye benchi na hawajaanza kucheza uwanjani wakati mechi inaanza. Wanaweza kuingia kucheza baadaye kama wachezaji wa akiba.

Hawa ni watu ambao wanafanya kazi kwa ofisi ya mpango wa serikali ya Kenya unaolenga kurahisishia utoaji wa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi kupitia vituo vya huduma vilivyopo katika kaunti na miji mingi nchini.

Hii ni tume maalum ya katiba inayosimamia maswala yanayohusu mahakama na watumishi wa mahakama katika nchi.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa mpira wa mguu ambao hushirika katika mechi wa kushindana. Kati ya timu mbili zenye wachezaji kumi na mmoja kila moja wao hushirika katika mazoezi ya kimwili na kiakili ili kua tayari kucheza mechi kuonyesha vipaji vyao na kusaidia timu yao kufanikisha ushindi.

Watu wanaopenda kufuatilia na kuunga mkono mchezo wa kandanda au soka kwa moyo na hisia kali, mashabiki hawa waonyesha mapenzi yao kwa timu wanao wanayopenda, kwa kuvaa jezi, kushangilia kwa sauti kubwa, kubeba mabango, kupuliza vuvuzela au hata kupaka rangi za timu usoni.

Hizi ni ofisi za vyeti za kuzaliwa na vifo nchini Kenya inayosimamiwa na idara ya usajili na vizazi na vifo chini ya wizara ya mambo ya ndani.

Hii ni tukio rasmi ya ya kikatiba ambapo rais mteule ambapo huapishwa rasmi kuanzia kazi yake kama kiongozi mkuu wa nchi ya Kenya, na huyu ni rais Uhuru Kenyatta ambayo anaapishwa.